Kipakiti kilichobakiwa nawa inayotumika kwa mifugo kama farasi, mbuzi, ng'ombe, ngamia na nguruwe ili waweze kujikinga dhidi ya magonjwa wakati wapo kwenye muda wa mimba ili waweze kuzaa watoto wenye afya.

Mbolea iliyowekwa kwenye mifuko ya rangi nyeupe ya kampuni ya "Hygroponic", ikiwa ipo tayari kwa ajili ya wakulima kuja kununua na kutumia katika kukuza mazao tofauti.

Eneo kubwa la wazi la maonyesho, likiwa na kampuni inayojihusisha katika uuzaji wa dawa za mifugo na mimea iitwayo Twiga, ili waweze kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Viroba vikubwa vyenye rangi nyeupe ya Kampuni ya "hdroponi Afrika" iliyobeba mbolea mahususi kwa ajili ya kusaidia wakulima katika ukuzaji wa mazao tofauti kwenye mashamba.

Kiboksi chenye pembe nne kikiwa na chupa ndogo za plastiki zilizobeba dawa ya chanjo iliyoundwa mahususi katika kutoa kinga dhidi ya ugonjwa wa ndui ya kuku inayo athiri sana kuku.

Kisanduku pamoja na chupa ya plastiki, mfuniko mweusi. Ikiwa imebeba dawa ya kuwakinga mbwa na paka dhidi ya magonjwa, yanayosababishwa na wadudu wa nje.

Dawa iliyopo kwenye kichupa cha plastiki chenye kifuniko chekundu inayosaidia kuzuia na kuthibiti vimelea vya nje. kama vile chawa, kupe, utitiri na viroboto kwa mifugo kama ng'ombe, nyati, mbwa na kondoo.

Mfuko mdogo uliyobeba dawa inayosaidia mbuzi na kondoo ili waweze kupata madini maalumu, kwa ajili ya: kukuza afya, ukuaji, na kupata faida nyingi za mifugo hiyo.

Duka kubwa linalojihusisha katika uuzaji wa mbolea pamoja na dawa za wanyama na mazao, ili kuhakikisha ukuaji na afya bora kwa mazao na mifugo.

Kisanduku pamoja na kichupa kikubwa cha plastiki kikiwa kimebeba dawa inayosaidia wanyama hususani ng’ombe dhidi ya wadudu wa ndani na wa nje kama chawa, kunguni na viroboto.

Kabati lenye rafu juu na chini, zikiwa zimewekewa dawa za wanyama tofauti pamoja na dawa za mazao, ili kumvutia mnunuzi kuja kununua na kutumia katika mazao na mifugo.

Duka lenye jina la Wakulima, linalojihusisha katika uuzaji wa dawa za kilimo na mifugo, ili kuwauzia wanunuaji na kuweza kupata kipato kizuri kwa ajili ya maendeleo mengine.

Kichupa kidogo cha plastiki chenye mfuniko wa kijani chenye dawa inayotumika kuwakinga mifugo kama ng'ombe dhidi ya: chawa, kupe, na viroboto ili kulinda afya zao.

Duka kubwa pamoja na muuzaji anaepanga dawa za kilimo na wanyama kwenye safu, vilivyotayarishwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wanunuaji.

Chupa kubwa ya plastiki yenye mfuniko mwekundu, ikiwa imewekwa dawa inayosaidia wanyama au mifugo, kama: ng'ombe, nguruwe, kuku na mbwa, dhidi ya wadudu kama kupe, chawa, na wengine.

Dawa iliyopo katika chupa cha plastiki chenye mfuniko wa kijani inayosaidia mifugo kama ng'ombe dhidi: ya kupe, chawa na wadudu wengine ili kulinda afya zao.

Kipaketi kilichoifadhi dawa mahususi kwa ajili ya mifugo kama ngómbe, mbuzi dhidi ya minyoo kupe na wadudu wengine, ili kupata afya bora.

Kisanduku kilicho na dawa ndani yake, inayosaidia mbwa kudhibiti chawa, viroboto, kunguni na wadudu wengine wanaofanya afya zao kudhoofika.

Wakulima wawili wakiume wakiwa wamesimama kwenye mti wa maembe, wakiwa wameshika zao lililo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa na kutumika kwa binadamu kutengenezea juis na kula.

Kundi kuubwa la wakulima wakiwa wanaweka mananasi yaliyokomaa kwenye matenga meusi, ili kuyapeleka sokoni kwaajili ya kuyauza.

Kundi la wakulima wa kiume na wa kike, wakiwa wanaweka viazi vitamu kwenye viroba vyeupe kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza kwa binadamu, yatumikayo katika chakula na sehemu tofauti.

Kundi la wakulima waliobeba matunda yakahawa kwenye vidumu vyeusi, wakiwa wanaweka sehemu ya wazi ili kuipeleka sokoni na kuuza.

Shamba kubwa la miti ya ndizi ikiwa na mkungu wake, iliyo tayari kupelekwa sokoni na kutumika kwa binadamu na sehemu zingine.

Kundi la wakulima, wakike na wakiume, wakichambua viazi vitamu viliyokomaa na kuweka katika vikapu vya rangi ya bluu na kijani, ili kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wawili mwanaume na Mwanamke wakiwa wanakusanya mahindi yaliyokomaa, yaliyotayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuyauza kwa ajili ya matumizi tofauti katika afya na jamii.

Mti mkubwa wa kahawa ulio na matunda mbivu na mabichi, yaliyotayarishwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni ama kiwandani kwa ajili ya hatua inayofuata.

Kundi la wakulima wanaume kwa wanawake, wanaosaidizana kutoa ndizi mbivu zilizo katika mkungu, ili kuziweka kwenye lori linalopeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Miti iliyo na nyanya zenye rangi nyekundu, iliyopangwa katika safu iliyonyooka kwa ajili ya kupeleka sokoni, na kuuza kwa ajili ya matumizi tofauti.

Muuzaji akiwa amepanga manansi yaliyokomaa ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua na kutumia majumbani kutengenezea juisi na kuyala.

Mihogo mikubwa iliyokomaa, iliyomo ndani ya viroba vya rangi tofauti, ikiwa imekusanywa katikati ya majani marefu na madogo ya kijani, ili kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkusanyiko wa vitunguu vilivyokomaa katika udongo wa rangi ya kahawia, vilivyo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuviuza.

Kundi la wakulima likiwa limeshika mlundiko wa vitunguu vilivyokomaa na vingine vipo kwenye viroba vyekundu, vikiwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wawili wakiwa wanapanda mimea ya mboga iitwayo kabichi, wakitayarisha kwaajili ya kwenda kupeleka sokoni na kuuza ili itumike kwa binadamu.

Kundi la wanaume wakiwa wanaweka mahindi kwenye viroba vya rangi tofauti, ili kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima wa kiume akiwa ameshika moja ya zao la nyanya kwenye mti wake uliopangwa katika safu kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Iliyo tayari kwa ajili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiume waliovalia sare ya rangi ya kijani, wakiwa wameshika mikungu mikubwa ya ndizi iliotayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa binadamu.

Kundi kubwa la wa kulima wa kiume na wa kike, wakiwa wanachagua matunda ya kahawa yaliyokomaa ili kuyapeleka sokoni kwaajili ya kuuza.

Nyanya mbivu zenye rangi nyekundu na kijani zilizowekwa kwenye tenga zilizojengewa kwa mbao, zilizo tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa matumizi ya binadamu.

Kundi la wakulima wakiwa wanasaidiana kuweka vitunguu vilivyokomaa, vilivyo kusanywa katikati na kuweka katika lori ili kupeleka sokoni na kuuza.

Mkulima aliyeshika moja ya mti unaokuza nyanya mbivu na kuonyesha kuwa yapo tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Kundi kubwa la wakulima wakisaidizana kuchambua matunda ya kahawa yaliyowekwa kwenye viroba na tenga jeusi ili yaweze kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Miti midogo ya pilipili mbivu na mbichi, zikiwa zimepangwa katika safu, zimewekwa kwenye mfuko mweupe katika udongo wa rangi ya kahawia, zikitayarishwa kwa ajili ya kuwekwa viwandani ama sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mwanadada mkulima aliyeshika kikapu chenye nyanya zilizoiva za rangi nyekundu, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkusanyiko mkubwa wa viazi vitamu vyenye rangi ya kahawia vikiwa katikati kwenye majani ya kijani, na wakulima wakiwa wanachimba udongo ili kupata eneo zuri na kulima.

Wakulima wa kiume waliomo ndani ya mashamba ya mahindi wakiwa wanaangalia jinsi yalivokauka, na hivyo kutokupata mazao tosha ya kupelekwa sokoni.

Kundi la wakulima likiwa linasaidizana katika kuchukua vitunguu vilivyokusanywa kwenye eneo hilo na kuweka kwenye viroba ili kupeleka sokoni na kuviuza.

Mwanashamba wa kike akiwa ameshika mkungu wa ndizi zilizokomaa katika shamba kubwa lenye miti iliyopangwa kwa safu, kwenye udongo wa rangi ya kahawia akionyesha kuwa yapo tayari kwa ajili ya kuyauza sokoni.

Mkulima wa kiume aliyebeba tenga lenye mananasi yaliyokomaa, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuyauza na kutumika kwenye matumizi tofauti.

Mkulima wa kike akiwa anachambua matunda ya kahawa, yaliyokomaa ili kuyatayarisha kupeleka sokoni na kuuza.

mkulima wa kike akiwa ameyakusanya mahindi ili yapigwe jua na kuyaandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kuuza.

Viazi vitamu vilivyo komaa vimewekwa ndani ya matenga ya bluu machungwa na njano, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuza kwa binadamu.

Kundi la wakulima wanaume kwa wanawake, wakichambua matunda ya kahawa yaliyokomaa ili kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume waliosimama mbele ya mti wa mazao yaitwayo maembe, wakiwa wameshika baadhi ya yaliyokomaa ili kupeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya matumizi tofauti.

Mwanamama mkulima ukiwa anachambua matunda ya kahawa yaliyokomaa ili yaweze kupelekwa sokoni, na kuuzwa, na kutumika kwa matumizi tofauti katika jamii.

Kundi la wakulima wanaosaidi katika kuchambua matunda ya kahawa yaliyo komaa ili kupeleka sokoni kwaajili ya kuuza na kutumika katika matumizi tofauti

Kundi la wakulima wanaume na wanawake wakisaidiana kuweka mahindi yaliyokomaa kwenye tenga lililotengenezwa kwa mkeka, ili kuweka sokoni na kuuza kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mkulima wa kiume aliyelalia mkusanyiko wa mazao yaitwayo kabichi, yaliyo tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa na kutumika kama mboga kwenye chakula na vinginevyo.

Shina kubwa lenye mkungungu mkubwa wa ndizi ulio tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, na kutumika kwa binadamu kwenye matumizi tofauti.

Viazi vilivokomaa, vilivyopo kwenye udongo wa rangi ya kahawia, vikiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa binadamu.

Shamba kubwa lenye miti mirefu ya mipapai iliyopangwa katika safu ndefu, kwenye udongo wa rangi ya kahawia, ikiwa yanaonyesha yapo tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Miti yenye nyaya mbivu na mbichi zilizopangwa kwa safu zimewekwa kwenye viroba vyenye udongo, ikiashiria vikiwa tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa wameshika nyanya zilizopo kwenye mti iliyopangwa katika safu, na kuonyesha kuwa bado ni mabichi na kuhakikisha ikiwa salama dhidi ya wadudu.

Kundi la wakulima wakisaidia katika kulitoa trekta dogo lililokwama kwenye tope zito, wakati linaenda kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Mfumo mpya unaotumika kwenye bustani kubwa ya kisasa, yenye kupitisha mipira myeusi katika majani yaliyopandwa kwenye udongo wa kahawia, ili kumwagilia na kuhakikisha ukuaji bora.

Trekta lenye matairi makubwa na madogo, lenye dereva anayeendesha, likiwa limewekewa mashine ya kilimo, inayofinyanga udongo, ili kupata virutubusho vilivyo bora kwa ajili ya kupanda mimea katika shamba hilo.

Trekta linaloendeshwa na mkulima wa kiume, likiwa limewekewa mashine inayosaidia katika kufyatua udongo mahususi kwa ajili ya kilimo cha mazao tofauti kwenye shamba hilo.

Trekta lenye matairi makubwa na kuendeshwa na mkulima wa kiume, lililowekewa mashine inayosaidia katika kuponda udongo, ili kupata eneo zuri ili kulima mazao tofauti kwenye shamba hilo.

Mashine inayotumia mafuta na umeme, inayojihusisha katika kubondabonda udongo ili kupata virutubisho vizuri katika shamba hilo, ili kukuza mazao tofauti.

Mashine kubwa itumiayo mafuta na umeme inayosaidia katika, kuchota na kufukia udongo sehemu ya shamba ili kupata eneo nzuri, kwa ajili ya kilimo ya mazao tofauti.

Trekta lenye matairi makubwa ya kampuni ya Vatra, ikiwa na mashine inayosaidia kuchota nyasi zilizopandwa za rangi ya kijani ili kusafisha shamba la katika mazingira yaliyo safi na salama.

Trekta lenye matairi makubwa lililoekewa mashine ya kilimo, inayosaidia kubonda udongo ili kupata eneo zuri la kilimo katika ilo shamba.

Mashine kubwa ya kisasa iliyofungwa kwenye trekta inayosaidia kukusanya na kubondabonda udongo ili kuakikisha udongo uwe safi kwa ajili ya kilimo cha mazao tofauti.

Kifaaa moja wapo kitumikacho katika kuvuwa samaki katika eneo la maji au bwawa, ili waweze kupelekewa sokoni na kuuzwa kwa binadamu.

Bwawa kubwa la kisasa linalotumika kwa ufugaji wa samaki lenye mitambo mingi, inayosaidia kuleta na kutoa maji machafu ili kuhakikisha usalama wa afya wa viumbe hivyo.

Nafaka za mazao tofauti zikiwa zimewekwa kwenye matenga yaliyo tengenezewa kwa mikeka, katika eneo la wazi kuwavutia wanunuaji kuja kununua na kutumia katika matumizi tofauti nyumbani na sehemu zingine.

Nafaka ya mazao tofauti yaliyotoka shambani yaliyowekwa kwenye viroba vya rangi nyeupe vikiwa katika eneo la wazi ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Kundi la wakulima, wanaume kwa wanawake, wakiwa wamekusanyika wanaangalia mahindi yaliyowekwa ndani ya viroba vya rangi nyeupe, ili kupelekwa kusagwa na kupata virutubisho sahihi kwa ajili ya chakula.

Mkusanyiko wa mazao ikiwemo mihogo, mahindi, njugu mawe pamoja na mazao mengine. yaliyowekwa kwenye viroba vya rangi tofauti ili kuwanogesha wanunuzi kuja kuyakoboa na kuyatumia kwa ajili ya vyakula tofauti.

Mkusanyiko mkubwa wa vitunguu vilivyokomaa, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa kiwandani pamoja na sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa binadamu.

Banda kubwa la kisasa linalotumika katika ufugaji wa ng'ombe wanaosaidia katika kutoa maziwa, likiwa limejengewa na nguzo za chuma ili kuhakikisha wawe salama na wenye afya wakati wote.

Shamba kubwa la mtama, likiwa na mashine inayochukua nafaka husika na kuweka kwenye trela la lori, linalobeba kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Shamba kubwa ro hutumika kuzalisha makabichi wa limezungukwa kila ri ambayo yanaendelea kukua ili yapelekwe viwanda, na kuwekwa sawa kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mkulima wa kiume akiwa anachambua matunda ya kahawa yaliyokomaa, ili kuyaweka tayari na kupeleka sokoni na kuuza

Wafanyakazi waliyovalia sare za nguo ya kijani na barakoa ya bluu pamoja na kofia nyeupe, wakisaidizana kuweka maparachichi kwenye visanduku vyao vikubwa ili kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Bustani kubwa ya kisasa yenye uzio kwa juu inayosaidia katika kukuza mbogamboga ili kuzipeleka kiwandani, kwa ajili ya uchakataji bora na kupata lishe bora kwa binadamu.

Eneo kubwa la wazi, iliyozungukwa na ubao unaotunza vifaranga vya kuku vinavyokula mbolea pamoja na maji; yaliyowekwa kwenye madishi ili kuhakikisha afya bora na ukuaji.

Mboga zilizopangwa kwa safu katika udongo wa rangi ya kahawia ziitwazo kabichi. zikiwa zinaandaliwa ili kupelekwa sokoni au kiwandani kwa ajili ya mambo mengine yanayohusiana na uchakatwaji na uuzaji.

Miti mirefu iliyopangwa kwa safu za nyanya mbivu na mbichi zikitayarishwa kwa ajili ya kupelekwa viwandani, kwa ajili ya uchakatwaji au kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Banda kubwa lenye mwanga wa kutosha, pamoja na uzio wenye chuma, likiwa limetumika katika ufugaji wa ng’ombe, ambao hutumika katika utoaji wa maziwa na nyama, ili kupeleka viwandani na sokoni kwa ajili ya mauzo.

Banda kubwa la kisasa linalohifadhi vibanda vidogo vilivyowekewa kuku wa kienyeji, ili waweze kukua na kupata afya bora, na kupelekwa sokoni, na kuuzwa.

Banda kubwa, lenye vyombo vilivyowekewa vyakula na maji ili kusaidia kuku wa kisasa wa wanaofugwa, wale na wanywe maji ili kuzingatia afya na ubora katika ukuaji wao.

Mkulima aliyesimama katikati ya bustani yenye miti ya nyanya mbivu, zinazoandaliwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakatwaji, pamoja na sokoni kwa ajili ya kuuza.

Banda kubwa, linalotumika kufugia kuku wa kisasa, lenye vyombo vilivyowekewa maji na vyakula ili mifugo iweze kula na kunywa, kuhakikisha wanapata afya bora na ukuaji mzuri.

Mashine kubwa ya kisasa iliyomo ndani ya kiwanda inayotumika kutoa nyanya sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya uchakatuaji, ili kupata mahitaji bora yanayotumika kwa binadamu.

Kiwanda kikubwa chenye mashine inayosaidia kupeleka vikapu vinavyotumika kuwekea nyanya zilizoiva ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima wa kiume anayechambua vitunguu vilivyo komaa haswa vilivyo kauka, ambavyo vimeshamiri ili kuviandaa na kupeleka viwandani au sokoni.

Bustani kubwa ya kisasa inayotumika kukuza uyoga wa rangi nyeupe kwenye udongo mweusi, ili kuhakikisha ukuaji bora na kuandaa kupeleka viwandani kwa ajili ya uchakatwaji.

Banda kubwa la kisasa linalotumika kufugia kuku likiwa na taa na vyombo vya kuwekea maji na vyakula, ili mifugo iweze kula na kupata afya bora kwenye ukuaji.

Mfumo mpya wa kisasa, unaotumia mipira inayorusharusha matone ya maji kwenye mbolea inayokuzwa katika hilo shamba, ili kupata mazao yanayoleta faida kwa wakulima na kupeleka sokoni.

Mandhari nzuri yenye milima mkubwa na ardhi ya tambarare, yenye majani ya rangi ya kahawia pamoja na mti, ikiwa na twiga na swala wakiwa wanatembea.

Banda lililojengewa kwa mbao na miti, litumikalo katika ufugaji wa mbuzi wakubwa na wadogo, ili kuwaweka salam zidi ya magonjwa pamoja na wanyama wakali wanaoweza kuwazuru.

Banda kubwa linalotumika katika ufugaji wa mbuzi wakubwa wakiwa wanakula chakula kilichowekwa chini ili waweze kupata afya katika ufugaji.

Kundi la wafugaji wanaume kwa wanawake waliovalia sare za nguo nyeupe zilizopo na neti ili kuwakinga dhidi ya nyuki wanaowafuga na kuwatoa katika sega, kwenda kwenye mzinga wake.

Wafugaji wa nyuki wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake waliovalia sare za kijivu zenye neti pamoja na kinga wakizungumza pamoja kuhusiana na ufugaji nyuki.

Mbuzi wawili waliomo ndani ya banda kubwa, wakiwa wanakula sehemu ya malisho ili waweze kupata afya bora, katika ukuaji na kuweza kupata ufugaji bora.

Eneo kubwa la wazi lililozungushiwa ukuta wenye miti iliyotetengenezewa kwa mbao, inayotumika katika kufuga mbuzi na kondoo, wanaotumika kwenye mambo tofauti kama chakula na vitu tofauti katika eneo hilo.

Mfugaji akiwa analisha majani mbuzi waliofugwa ndani ya mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao, ili wapate chakula bora kwa ajili ya afya na maendeleo mazuri ya ukuaji.

Kuku wa kisasa wenye rangi nyeupe na kahawia wanaotembea kwenye majani madogo ya kijani, wakiwa wanatunzwa salama na kuhakikisha ukuaji bora ili kupelekwa kiwandani ama dukani na kuuzwa.

Eneo kubwa la wazi linalojihusisha katika ufugaji wa bata; ili waweze kupata chakula bora na uangalizi sahihi katika ukuaji, ili waweze kutumika kwenye mambo tofauti katika jamii.

Eneo kubwa la wazi lililozungushwa na nguzo za nyavu linalofuga kuku wa kienyeji na kisasa wakiwa wanapewa chakula na wafugaji waliovalia sare za rangi nyeupe ilikupata afya bora.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na ukuta, likiwa na vifaranga vya kuku vikiwa vinakula na kunywa maji yaliyowekwa kwenye madishi ili kuhakikisha afya bora na ukuaji.

Eneo la wazi lililozungukwa na ukuta wa matofali pamoja na mabanda ya kuhifadhia bata, ili waweze kukua na kuwa wa afya bora kwa ajili ya kuwauza na kuwala.

Nafaka za zao husika zilizowekwa katika viroba vya rangi nyeupe, vilivyotayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kiwandani kwa ajili ya mambo yanayoendelea.

Pakiti inayotumika katika kuhifadhi mbegu, itumikayo kwa ajili ya kilimo cha mazao ya mapapai, ili yaweze kukua haraka na yenye afya.

Duka dogo linalojihusisha katika kuuza dawa zilizopo katika kiroba na pakiti, zinazosaidia katika ukuzaji wa mbolea tofauti kwa wakulima katika mashamba yao.

Vipakiti vidogo vinavyouzwa katika duka kubwa la kisasa vyenye mbegu asilia vinavyosaidia katika ukuzaji wa mazao ya mboga mboga kama pilipili hoho, karoti na vinginevyo ili kuhakikisha ukuaji bora.

Pakiti ndogo inayotunza mbegu kwa ajili ya kutumika kwenye ukuzaji wa mboga iitwayo kabichi, ili wakulima wapate mazao mengi na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Pakiti iliyobeba mbegu hususani kwa ajili ya upandishaji wa nyanya, ili kupata mazao bora na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Nafaka za mazao tofauti kama maharage, mahindi, njegere na vitu vingine vilivyowekwa kwenye viroba na kwa vutia wanunuaji kuweza kununua na kutumia majumbani na sehemu zingine.

Pakiti ndogo zilizobeba mbegu zinazotumika katika kilimo cha mazao kama: nyanya, pilipili hoho, kabichi na vinginevyo, vikiwa vinasaidia katika kukuza na kuimarisha mazao hayo.

Pakiti iliyohifadhi mbegu hususani kwa ajili ya kukuza mbogamboga ziitwazo spinachi ili kufanya wakulima wapate mazao mengi yenye afya kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Pakiti zilizowekewa mbegu hususan kwa hiyo kupanda mazao tofauti kama vitunguu, matango na mabamia ili kuhakikisha ukuaji bora na sahihi, na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mimea midogo inayopandwa katika udongo wa rangi ya kahawia, ikiwa imepitishiwa mabomba meusi yanayosaidia kumwagilia mazao hayo, ili yaweze kuimarika na kukuza haraka.

Pakiti iliyoekewa mbegu hususani kwa ajili ya upandaji wa mboga iitwayo kabichi, ili wakulima wapate mazao bora na ususani kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Nafaka za mazao tofauti kama maharage, njegere, choroko na mengineyo yamewekwa katika viroba ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kutumia majumbani na sehemu zingine.

Kipakiti kidogo kilichobeba mbegu asilia kwa ajili ya kilimo cha mboga iitwayo kabichi, ili kuwezesha wakulima kupata mazao bora na kupeleka sokoni.

Nafaka zilizowekwa katika viroba vya rangi nyeupe, vikiwa katika soko kubwa ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kutumika katika mambo tofauti.

Banda kubwa lililojengewa kwa mbao na bati likiwa na dirisha kwa ajili ya kufugia wanyama kama mbwa na paka, ili waweze kuwa salama na wenye afya bora.

Nembo kubwa iliyoandikwa "Petcare", ikiashiria sehemu salama unaoweza kupeleka wanyama kama mbwa ,paka na ndege ilikuhakikisha afya bora.

Madaktari wa wanyama waliovalia sare za nguo ya kijivu, mwanaume kwa mwanamke, wakimkagua mbwa aliyesimama juu ya meza nyeupe ili kuhakikisha afya bora.

Banda kubwa iliyojengewa na mlango wa chuma na mabati ya mbao inayosaidia kutunza mbwa, ili wapate huduma bora ya afya na chanjo kwa ajili ya maisha bora kwenye jamii.

Mabanda makubwa yaliyotengenezwa kwa chuma ya rangi nyeusi, yakiwa yamewekewa mbwa kwa ajili ya kuwalisha na kuhakikisha usalama wa afya zao dhidi ya magonjwa na mambo mengine.

Tumbili aliesimama juu ya mawemawe akiwa anatoa tunda kwenye mti wenye rangi ya kijani, akiwa kama kivutio kwenye sehemu ya utalii.

Mamba wakubwa, waliofungua midomo wenye ngozi ngumu, wapo katika eneo la utalii ili kuweza kuwa kama kiburudisho na kuleta kipato katika nchi.

Kifaru mchanga mwenye rangi ya kahawia akiwa ameshikwa na watalii katika eneo lenye udongo wa rangi nyekundu, ili kupata kivutio kwa watalii kwenye eneo hilo.

Tembo wadogo wenye rangi ya kahawia, wakiwa katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu, wakiwa wanatazama na watalii kutoka nchi tofauti kama kivutio, na kuleta kipato kikubwa katika nchi.